Mawaziri wa huduma, Justin Muturi na wako wengine, wametembelea ofisi ya Huduma Kenya, wanazungumza na mmoja wa afisa ambaye anashughulikia mambo ya SHIF huku maafisa wengine wakiwa wamesimama kando wakisikiliza.